Chupa ndogo ya kioo na kifuniko ya plastiki ina maandishi MMR ikiwa ni kifupishi cha dawa inayotumiwa kuzuia magonjwa kama vile surua, paratitis na rubella.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya usalama kama vile ovaroli jeupe, glavu na barakoa anaonekana akifanya shughuli ya kunyunyiza nyumba.

Eneo hili linaonekana kuwa kavu na halina hata nyasi wala mimea yeyote, kuna mti uliyekauka kutokana na ukali wa jua na ukosefu wa maji.

Kwenye eneo lililofurika kutokana na mvua kubwa ulionyesha , mwanaume mmoja anaonekana akisukuma pikipiki kwenye barabara, pikipiki hiyo inaonekana imefungiwa mitungi ya rangi ya majano.

Chupa ndogo ya kioo na kifuniko ya chuma, inaonekana kuifadhi dawa inayotumiwa kuzuia magonjwa kama vile surua, paratitizi na lubera.

Katika eneo la kuuza dawa ya kienyeji, misisii ya miti mbalimbali na chupa inayohifadhi dawa inaonekana imepangwa kwa njia unaovutia kwenye rafu za duka. Kando ya dawa hizi kuna bango linaloonyesha aina ya magonjwa yanayotibiwa katika eneo hili.

Katika hospitali ya meno, daktari mmoja aliyevalia barakoa na miwani maalum anaonekana akitumia kifaa ili kuingiza kwenye mdomo wa mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda.

Katika mazingira ya hospitali kwenye sehemu ya ajali maafisa kutoka idara ya msalaba mwekundu wanaonekana wamevalia barakoa uku wakishikilia kitanda ya magurudumu ilio beba mgonjwa.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevaa shati ya rangi ya blue hafifu. Anaonekana akimpa mtoto dawa kwa njia ya mdomo. Anatumia kifaa kama dropper ili kumdondosha dawa kwenye mdomo wake.

Kwenye kituo cha kuuza maji cha Boya water watu wanaonekana wamepanga foleni huku wakiwa wameshika mitungi ya rangi ya manjano ili kuchota maji.

Kwenye hema iliyojengwa ili kutolea chanjo daktari mmoja aliyevalia mavazi rasmi na barakoa anaonekana akidunga sindano mwanamke mmoja aliyeketi.

Kwenye eneo linalo onekana kuwa kafu, mwanamke mmoja, aliyefalia, mavazi rasmi ya rangi nyeupe anaonekana akitoa mafunzo, kwa wamama waliojifunga vitambaa na wameketi chini.

Katika mazingira ya wadi ya hospitali , mgonjwa mmoja inaonekana amelazwa kwenye kitanda huku mguu yake imefungwa na pamba kando yake kuna mrija inayobeba dawa kutoka juu.

Mtu aliyevalia overali ya rangi nyeusi, glovu na barakoa. Anaonekana amepepa mashine inayoitoa moshi. Mashine hii inaonekana ikilipua moshi ya rangi nyeupe.

Katika eneo lililofurika kutokana na mvua kubwa ulionyesha, mwanaume moja na mwanamke waliovalia barakoa wanaonekana wakichota maji na kumwaga nje ya lango lao.

Katika eneo la kutolea chanjo daktari mmoja aliyevalia shati ya buluu anaonekana akimchanja mtoto kwa njia ya mdomo. Kando yake kuna mama aliyeketi kando yake akishika mtoto.

Katika wadi ya watoto, daktari aliyevalia mavazi ya rangi ya buluu anaonekana amepitisha mkono kwenye kiyoyozi cha mtoto mchanga uku akiwekelea kifaa fulani kwenye kifua ili asikilize midundo ya moyo.

Katika chumba cha kufanyia upasuaji, madaktari waliovalia ovaroli, glavu, barakoa na wafu wa nywele, wanaonekana wakiendelea na shughuli ya upasuaji ya mgonjwa aliyelazwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli cheupe, barakoa na kofia ya kujikinga anaonekana akitumia maji yenye sabuni ili kuisafisha mitungi ya gezi iliyo mbele yake.

Chupa ya kioo yenye kifuniko ya plastiki inaonekana kuhifadhi chanjo inayotolewa dhidi ya magonjwa kama vile surua paratisisi na rubela.

Katika mazingira ya hospitali, mwanamke mmoja alevalia mavazi maalum ya wadi anaonekana amelala kwenye kitanda huku akiwa ameshikilia mtoto mchanga.

Wanawake wawili waliovalia shati nyeupe, glavu na barakoa wanaonekana wamesimama kando ya gari yenye rangi ya kijivu huku wakiwa kwenye shughuli fulani ya maji.

Katika hema iliyochengwa ili kutoa chanjo, daktari aliyevalia ovaroli ya rangi buluu na barakoa anaonekana akidunga sindano mwanamke aliyeketi chini.

Kwenye mazingira ya hospitali daktari aliyevalia mafasi rasmi ya rangi ya buluu na barakoa, anaonekana akitunga sindano mtoto kwenye mguu aliyeshikwa na mama yake.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa anaonakana akimnyunyuzia dawa mtoto mmoja kwenye mkono ili kuweza kunawa mkono. Kando ya watu hawa kuna tenki ya maji ya rangi nyeusi.

Mkono uliovalishwa glavu unaonekana ukidunga sindano mtoto mmoja, mtoto huyu anaonekana kulia kuashiria uchungu wa dawa.

Pakiti yenye rangi ya kijani na nyeupe inaonekana kubeba vidonge vinavyotumiwa kuzuia magonjwa kama vile surua, parachichizi na rubela.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi rasmi ya rangi nyeusi anaonekana ameshikilia mtoto huku ameketi akiwa anaskiliza huyo mtu mwingine kwa makini sana.

Mtu mmoja aliyevalia ovaroli jeupe, na barakoa anaonekana akiwa kwenye shughuli ya kunyunyiza dawa kwenye soko. Mtu huyu ameshikilia mrija, inayotiririsha dawa.

Gari aina ya bulldozer lenye rangi ya manjano inaonekana likifanya shughuli ya kubomoa manyumba ya kifahari. Kando yake kuna ofisa wawili wa usalama wanaoashiria ya kwamba kusimamia zoezi hili.

Katika nyumba ya mganga ya kienyeji vitu mbalimbali kama vile mizizi ya miti, ngozi ya wanyama na vibuyu ya kihifadhi dawa zinaonekana zimepangwa.

Chupa ndogo ya kiyoo yenye kifuniko ya chuma yenye maandishi yellow fever Kuashiria kuifathi dawa inayo tumiwa kuzuia ugonjwa unaoletwa na homa ya manjano.

Mtu moja aliyevalia mavasi ya usalama kama vile ovaroli cheupe glavu na barakoa anaonekana akifanya shughuli kunyunyiza dawa kwenye nyumba mtu huyu ameshika mrija inayotiririsha damu.

Katika eneo linaloonekana kuwa kavu dakatari mmoja aliyevalia ovarol cheupe na barakoa anaonekana akimimina dawa kutoka kwenye chupa huku akijiandaa kudunga shindano mtu mmoja aliyeketi na amevalia mapambo mengi shingoni.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi nyeusi anaonekana akimwelekeza mzungu mmoja aliye na suti ya rangi ya kijivu ili kuweza kuzindua maji.

Afisa wa usalama ya kibinafsi kutoka kampuni ya G4s aliyevalia mavazi rasmi ya rangi nyeusi anaonekana akinawa kwenye sehemu ya kuosha mkono.

Katika hospitali ya meno, madaktari wawili waliovalia ovaroli, glavu na barakoa wanaonekana wakiigiza vifaa fulani kwenye mdomo ya mgonjwa mmoja aliyelazwa kwenye kitanda maalum.

Mkono moja uliovalishwa glavu unaonekana umeshikilia chupa ndogo ya kioo na kifuniko ya chuma iliyo na maandishi vaccine huku upande mwingine kuna sindano.

Mtu mmoja aliyevalia overall ya rangi ya kijivu anaonekana amebeba mashine inayotoa moshi. Mashine hiyo inaonekana ikilipua moshi.

Watu walivalia mavazi rasmi yenye rangi ya kijani na blue hafifu. Wanaonekana wameshikilia simu zao juu huku wakiwa wamefurahi. Watu hao wanaonekana kupewa simu hizi ili kuendeleza shughuli fulani katika jamii.

Katika nyumba moja mhudumu wa afya aliyevalia mavazi rasmi na barakoa, anaonekana akitumia simu huku akiandika data muhimu ya mtoto aliye kando yake.

Katika mazingira ya hospitali , daktari aliyevalia mavazi rasmi , barakoa na wavu wa nywele, anaonekana akimtayarisha mgonjwa mmoja kwenye shughuli ya upasuaji , mgonjwa huyu aliyevalia miwani anaonekana amelalishwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Kwenye eneo la kutoa chanjo daktari mmoja aliyevalia mavazi rasmi na barakoa anaonekana akivuta dawa kwa kutumia sindano kwenye chupa ndogo huku akijitayarisha kwa kutoa chanjo.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana akijitayarisha ili kumtolea chanjo mtoto mmoja aliye mbele yake. Mtoto huyo amevalia shati ya rangi nyekundu.

Watu wengi wanaonekana wakiwa kanisani huku wakipiga magoti na kuabudu wakiwa wamevaa barakoa ili kuzuia magonjwa ya kuambukiza kama vile Corona.

Chupa ya plastiki yenye kifuniko ya rangi ya nyeupe, ina maandishi Ghudatun , kuashiria kubeba dawa inayotumiwa kupanua tesi ya dume.

Daktari mmoja aliyevalia mavazi rasmi na barakoa, anaonekana akipanguza mkono ya mzee mmoja kwa kutumia pamba ili kuweza kumdunga sindano.

Watu wawili waliovalia ovaroli cheupe, barakoa na glavu wanaonekana wakiwa kwenye shughuli ya kunyunyiza nyumba. Mtu mmoja aliyeshikilia mrija anaonekana akitiririza dawa kwenye upande wa meza.

Chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe na kifuniko ya rangi nyekundu ina maandishi iron kuashiria kwamba ina vidonge inayotumiwa ili kuongeza madini muhimu ya chuma kwenye mwili.

Daktari mmoja, aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana kutumia kifaa cha infrared ili kupima kipimo ya joto, ya mwanamke mmoja aliyeketi chini, mwanamke huyo anaonekana tulivu.

Daktari aliyevalia vazi rasmi yenye rangi manjano na barakoa ya uso anaonekana akiwa kwenye shughuli ya kumchanja mtoto kwa njia ya mdomo. Daktari huyu ameshikilia kifaa kwenye mkono yake cha kumdodeshea dawa kwenye mdomo ya mtoto.

Katika mtaa moja uliyokaribu na mto yanaoneka yameboromoka huku zingine zikiingia kwenye mto, mto huu huna maji ya rangi nyekundu kuashiria kwamba si safi.

Mikono ya mtu mmoja inaonekana imeshikilia paketi za vitu za kike yenye rangi ya buluu yaliyopangwa kwenye juu ya meza huenda ili kupeana kwa wasichana ama wanawake.

Kwenye eneo linaloonekana kukauka, daktari mmoja liyeonekana kuvalia mavazi rasmi na barakoa anaonekana akidunga mwanaume mmoja sindano huku nyuma yake, kuna watu wengi waliopanga foleni.

Katika mazingira ya hospitali daktari mmoja aliyevalia koti jeupe anaonekana akifanya shughuli ya kumchanja mtoto kwa njia ya mdomo. Daktari huyu ameshikilia kifaa kwenye mkono ili kumdodeshea dawa.

Pakiti ya dawa yenye rangi nyekundu na nyeupe inaonekana kuwa na maandishi slow fe kuashiria kuihifadhi vidonge vinavyotumiwa kuongeza madini muhimu ya chuma kwenye mwilini.

Katika mazingira ya hospitali daktari mmoja aliyevalia glavu, ovaroli na barakoa anaonekana akiweka kifaa cha kupumua kwenye mdomo wa mgonjwa mmoja aliyelazwa kwenye kitanda.

Watoto wa kike wanaonekana wakitabasamu huku wakiwekelea mikono yao mbele yaliyojaa matope. Watoto hao wanaonekana kutoka kucheza kwenye mchezo ya kutumia mchanga.

Mwanamke mmoja aliyevalia ovarali cheupe na barakoa. Anaonekana akitumia mashine ya kushona Ili kushona barakoa zenye rangi ya buluu.

Daktari mmoja aliyevaa mavazi rasmi ya rangi ya blue na barakoa anaonekana akidunga sindano mwanamume mmoja aliyeketi chini na amejifunga na kitambaa ya kimasai.

Katika mazingira ya hospitali mwanamke mmoja anayeonekana kuwa daktari amevalia barakoa huku akimbadilishia mtoto mchanga nguo aliyelazwa kwenye kitanda.

Katika mazingira ya hospitali daktari aliyevalia ovaroli, glavu na barakoa anaonekana akidunga sindano mwanaume mmoja aliyeketi chini. Mwanaume huyu anaonekana mtulivu.

Mtu aliyevalia ovaroli jeupe, glavu na gumbuti anaonekana akifanya shughuli ye kunyuynyiza mimea yenye rangi ya kijani. Mtu huyu ameshikilia mrija ya mashine ili kutiririsha dawa.

Kwenye chumba cha daktari wa kienyeji vitu tofauti kama vile ,mizizi ya miti mbali mbali ngozi ya ng'ombe na vibuyu vya kuhifadhi dawa zinaonekana zimepangwa juu ya meza , chupa moja iliyo na dawa ya rangi nyekundu inaonekana.

Kwenye eneo kavu lisilokuwa na nyasi wala mimea yoyote mwanamke mmoja aliyevalia kanzu ya rangi nyeusi anaonekana amesimama huku kando yake kuna mizoga ya wanyama.

Mwanaume aliyevalia ovaroli cheupe, barakoa na kifaa kinachofanana tu kwenye kichwa. Anaonekana kuiangalia kitu fulani kwa makini kubwa.

Katika chumba cha kufanya upasuji daktari aliyevalia mafasi rasmi , barakoa na wavu wa nywele anaonekana akisafisha upande wa kiti unaotumiwa wakati wa upasuaji.

Katika barabara iliyofurika kutokana na mvua kumbwa iliyonyesha mwanaume moja anaonekana akisukuma mikomoteni yenye magurudumu, kando yake kuna magari wa kupepa wanaabiria iliyopita.

Mwanamke mzee aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu anaonekana ameshikilia tumbo ya mjamzito mmoja aliyelazwa chini huku akimfanyia zoezi ya viungo.

Mtu mmoja aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana akifanya shughuli ya kunyunyiza mimea ya rangi ya kijani , mtu huyu amevalia mashini kwenye shingo huku akiwa ameshikilia mrija wa kutiririsha dawa.

Watu waliovalia mavazi ya usalama kama vile ovaroli, helmeti wanaonekana wakizima moto unaoenea kwa kasi. Watu hawa wameshikilia mashini inayotoa maji ili kuilipua moto.

Katika mtaa usiokuwa na watu wengi, mwanamke mmoja mweusi anaonekana amesimama na mzungu, huku wakiwa wakipiga picha, nyuma yao kuna gari ya rangi nyeupe ililoekeshwa.

Kwenye barabara uliyojaa maji na kufurika kutokana na mvua kubwa iliyonyesha. Pikipiki aina ya tuktuk inaonekana yakivuka maji huku pikipiki nyingine inabeba abiria.

Kwenye eneo kavu lisilo kuwa na nyasi wala mimea yoyote wanawake wawili wanaonekana wameingia kwenye shimo huku wakijaribu kutafuta na kuchota maji na kuweka kwenye mitungi ya rangi ya manjano.

Kibuyu kikubwa cha plastiki na kina kifuniko cha rangi ya nyekundu kinaonekana kina maandishi epilepsy medicine. Mwashiria kuivaa dawa nyeuzi inayotumiwa katika kuzuia ugonjwa wa epilepsy.

Katika mazingira hospitali, daktari aliyevalia ovaroli jeupe ,glavu na miwani anaonekana akitumia mashine Fulani iko kuweza kuangalia macho ya mgonjwa akiye mbele yake.

Mkono uliyovalishwa glavu unaonekana umeshikilia chupa ndogo ya kioo na kifuniko ya chuma yenye maandishi MMR Vaccine huku kwa vidole vingine imeshikilia sindano.

Daktari aliyevalia mavazi ya rangi ya manjano na glavu anaonekana akidunga sindano kwenye mkono ya mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa na vidonda kwenye mikono kuashiria kuwa na ugonjwa ya ngozi.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi rasmi yenye rangi ya manjano. Anaonekana ame akitembea kando ya ziwa huku akiwa amebeba kifaa kwenye shingo kinachotumika kuhifadhi dawa.

Katika mazingira ya hospitali daktari moja aliyevalia shati ya rangi ya buluu anaonekana akimchanja mtoto kwa njia ya mndomo daktari huyu anatumia kifaaa kama tropa hili kumdotesha dawa kwa mndomo.

Chupa ndogo ya kioo, yenye kifunikl ya chuma , ina maandishi mmr , ikiwa ni kifupishi ya dawa inayotumiwa kuzuia magonjwa kama vile surua parakilishi na rubela.

Katika mazingira ya hospitali ya meno daktari wawili walivalia barakoa na glavu wanaonekana wakiingiza vifaa kwenye mdomo ya mgonjwa mmoja aliyelalishwa kwenye kitanda maalum.

Katika mazingira ya maabara, mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli jeupe na glavu anaonekana akishiriki katika majaribio huku akiwa ameshikilia mrija wa majaribio na kuangalia kwa makini.

Kwenye wadi hospitali mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeusi anaonekana ameshikilia mtoto mchanga huku kando yake kuna mwanamke aliyeketi.

Katika eneo linaloonekana kavu, watu wanaonekana wakiwa wamepanga foleni katika sehemu ya kuchota maji, watu hawa wamebeba mitungi ya rangi ya majano.

Katika mazingira ya hospitali daktari mmoja aliyevaa mavazi rasmi anaonekana akimchanja mtoto kwa njia ya mdomo. Daktari huyu ameshikilia kifaa kama dropper ili kumtonea dawa kwenye mdomo wa mtoto.

Katika hospitali ya meno madaktari wawili waliovalia glovu , ofaroli na barakoa wanaonekana wakiingiza vifaa kwenye mdomo wa mgonjwa aliyelalishwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Kwenye eneo la kutolea chanjo daktari mmoja aliyevalia barakoa anaonekana akidunga sindano mama mmoja aliyeketi chini. Mama huyo anaonekana ameshikilia karatasi na ametulia.

Katika eneo lililofurika kutokana na mvua kubwa ulionyesha. Mwanaume mmoja aliyevalia vesti ya rangi nyeupe anaonekana akivuka maji ilikufika kwa nyumba yake. Nyuma yake kuna mtoto aliyevalia shati ya rangi ya nyekundu.

Kwenye barabara uliofurika kutokana na mvua mkubwa ulionyesha. Magari aina mbalimbali na pikipiki aina ya tuktuk yanaonekana yakivuka kwenye maji.

Katika chumba cha wangonjwa mahututi daktari mmoja aliyevalia barakoa na wavu wa nywele anaonekana akiingiza mrija kwenye mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalum kando yake kuna daktari anayeangalia skrini ya mashine.

Kwenye chumba moja, mwanamke aliyevalia glavu na barakoa anaonekana akijaribu kumsaidia mwanamke mmoja mjamzito aliyeketi, huku akiwa tayari kujifungua.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeusi, anaonekana akibeba kifaa cha kuzima moto, huku akiwa ameshikilia mrija wake ili kutiririsha maji kwenye moto unaowaka.

Katika mazingira ya hospotali , mhudumu mmoja wa afya aliyevalia mavazi ya rangi ya rangi ya manjano, anaonekana kudunga sindano mama mmoja aliyejifunga leso na ana mapambo shingoni.

Katika mazingira ya hospitali, madaktari wawili waliovalia barakoa, ovaroli na wafu wa nywele wanaonekana wakiunganisha mirija mbali mbali kwenye mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda maalum.

Chupa ndogo ya kioo na kifuniko ya plastiki. Ina maandishi MMR ikiwa ni kifupishi cha dawa inayotumiwa kuzuia magonjwa kama vile surua, paratitisi na rubela.

Katika eneo lilofurika kutokana na mvua kubwa mtu mmoja aliyevalia koti ya rangi ya nyekundu anaonekana akisafirisha vitu zake kwa boti vitu hivyo ni vitu kama vile godoro na viti ya kukalia.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevalia mavazi maalum, barakoa na wavu wa nywele, anaonekana akimtaarisha mgonjwa kwa ajili ya upasuaji. Mgonjwa huyo amelalishwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya rangi ya manjano anaonekana akivuta dawa kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ndogo huku akijitayarisha kwa kutoa chanjo.

Chupa ndogo ya kioo iliyo na kifuniko ya plastiki ina maandishi MMR vaccine ikiwa ni kifupishi cha dawa inayotolewa dhidi ya magonjwa kama vile suruwa, paratitisi na rubela.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe. Anaonekana akitumia kifaa cha infrared ili kufanya kipimo ya mwili ya mwanamke mmoja aliyeketi chini.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevalia ovaroli jeupe, barakoa na wavu wa nywele anaonekana kumchezesha mtoto mmoja ili kuweza kumdunga.

Katika mazingira ya hospitali, daktari aliyevaa overoli cheupe anaonekana akishika sindano huku mkono mwingine ukiwa anapanguza mtoto mmoja kwa kutumia pamba hili kumdunga sindano.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevalia miwani, anaonekana ameingiza mkono wake kwenye kioto cha mtoto mchanga huku akiwa ameshikilia mtoto aliye ndani.

Daktari aliyevalia ovaroli jeupe barakoa na miwani anaonekana akimimina dawa kutoka Kwenye chupa ndogo Kwa kutumia sindano, daktari huyu anajiandaa kutoa chanjo.

Katika chumba cha upasuaji madaktari waliovalia ovaroli glavu barakoa na wavu wa nywele wanaonekana wakishughulikia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalum huku wakiangalia kwenye runinga.

Chupa ya plastiki iliyo na kifuniko cheupe ina maandishi muarubaini herbal drink kuashiria kuhifadhi dawa ya asili inayotokana na mti wa mwarubaini.

Katika chumba cha upasuaji madaktari waliovalia ovaroli, barakoa na glavu wanaonekana wakishiriki katika upasuaji ya mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalum.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya rangi buluu na barakoa anaonekana akidunga sindano mtu mmoja aliyeketi huku akiwa amevalia shati ya rangi ya kijani.

Wanaume wawili waliovalia ovaroli ya rangi ya buluu hafifu na barakoa wanaonekana wakibeba mitungi ya gesi ili kuingiza kwenye lori lililo karibu.

Katika kituo cha kutoa chanjo mwanaume mmoja aliyevalia kofia nyeusi na miwani anaonekana akimchanja mtoto kwa njia ya mdomo , mwanaume huyo amemshikilia kifaa kwenye mkono cha kudondeshea dawa kwenye mdomo ya mtoto.

Chupa ya kioo yenye rangi ya kijani na kifuniko ya plastiki, ina maandishi iron kuashiria kwamba inahifadhi vidonge inavyo ongezea madini muhimu ya chuma katika mwili.

Watu wengi wanaonekana wakielekea mahali kuna waka moto ili kushuhudia tukio hili, moshi kubwa unaonekana ukielekea juu huku miale ya moto ikienea.

Katika chumba cha kufanyia upasuaji, madaktari wawili waliovalia ovaroli ya kijani na barakoa, wanaonekana wakiandika sehemu ya mdomo ya mgonjwa aliyelalishwa chini kwenye kitanda maalaum cha upasuaji.

Katika kliniki ya bure ya meno, daktari mmoja aliyevalia ovaroli jeupe na barakoa. Anaonekana akifungua mdomo ya mama mmoja aliyelazwa kwenye kitanda maalum.

Katika eneo linaloonekana kavu mwanamke mmoja aliyejufunga kitambaa kwenye kichwa, anaonekana akisimama huku kando yake kuna mitungi mbalimbali.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevalia ovaroli jeupe, anaonekana akidunga mtoto mmoja sindano. Mtoto huyo ameshikwa na mama yake na mama huyu anaangalia zoezi hili kwa uangalifu.

Mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli jeupe, barakoa na wavu wa nywele anaonekana akikunja makaratasi ili kuitumia kuhifadhi dawa iliyo kwenye chupa kando yake.

Katika hospitali ya meno, madaktari wawili waliovalia overloli na barakoa. Wanaonekana wakiingiza vitu fulani kwenye mdomo wa mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalum.

Mtu aliyevalia ovaroli jeupe, barakoa na glavu anaonekana akifungua kibuyu ndogo yenye rangi ya nyeupe iliyo na dawa fulani.

Chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko ya plastiki, ina maandishi measles Rubella Mumps kuashiria kubeba dawa inayotumiwa kuzuia magonjwa kama vile surwaa ,paratitishi na rubella.

Katika mazingira ya hospitali, daktari aliyevalia mavazi rasmi na barakoa, anaonekana akishikilia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda maalum, kando yao ni mama ya huyu mtoto.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja aliyevalia ovaroli jeupe, parakowa na wafu wa nywele anaonekana ameshikilia kifaa fulani huku akiingiza kwenye mdomo ya mgonjwa aliyelalishwa jini ya kitanda ya upasuaji maalum.

Katika mazingira ya hospitali daktari mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya wadi na glavu anaonekana ameshikilia kitu kinachofanana na mtoto kilichofungwa kwenye kitambaa.

Daktari aliyevalia ovaroli cheupe na miwani shingoni anaonekana akiwa ameshikilia sindano huku akiwa tayari kumdunga mtoto mmoja aliyevalia mavazi ya rangi ya blue na nyekundu.

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya rangi ya bluu anaonekana ameshikilia sindano kwa mkono wa kulia huku mkono mwingine wa kushoto ameshikilia pamba, ili kundunga sindano mtoto aliyeshikwa na mama yake.

Chupa ya kioo yenye kifuniko ya plastiki, inamaandishi MMR vax Pro ikiwa ni kivumishi cha dawa inayotumiwa kuzuia magonjwa kama vile Surua, maradhi tisi na Rubela.

Daktari mmoja aliyevalia ovaroli jeupe na barakoa anaonekana akidunga sindano mama mmoja aliyeketi kwenye kiti. Kando ya daktari kuna kifaa fulani ya rangi ya buluu inayotumiwa kuhifadhi dawa.

Mwanaume aliyevalia ovaroli jeupe na barakoa anaonekana akiongelesha watu huku akiwafunza kuhusu pakiti za dawa zilizo nyuma yake.

Watu wanaonekana kushuhudia poromoko wa barabara kuu uliosababishwa na mafuriko ya mvua kubwa ulionyesha. Watu wengine wanaonekana kurekodi kitendo hili kwa simu zao.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti ya rangi nyeusi anaonekana akimshika tumbo ya mwanamke mmoja aliyelala chini. Mwanamke huyo anaonekana mja mzito.

Mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya hudhurungi na glavu anaonekana amesimama katikati ya mtaa, huku akiwa anauza bidhaa kama vile barakoa kando yake kuna watu wanaopita.

Chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe yanaoneka kuwa na mandishi Zephaniah kuashiri kupepa dawa ya kiasili inayotengeneswa kutoka kwenye miti mbalimbali ya kienyeji.

Mtu aliyevalia mavazi ya usalama kama vile ovaroli ya rangi ya kijivu, glavu ya rangi ya kijani anaonekana akifanya shughuli ya kunyunyiza mimea. Mtu huyu ameweka mashine fulani kwenye mgongo wake iliyo na mrija ya kutiririsha dawa.

Chupa ya kioo yenye kifuniko ya plastiki ya rangi nyeusi ina maandishi Easy Iron kuashiria kubeba vidonge vinavyotumika katika kuongeza madini muhimu ya chuma kwenye mwili.

Katika mazingira ya hospitali daktari mmoja anaonekana akimtengeneza mgonjwa huku akimwingiza kwenye mashine ya kutumia kupiga picha ndani ya mwili.